Mfanyikazi wa duka anaonekana akipanga bidhaa kwenye frigi kubwa, na ni maziwa na vinywaji vingine katika duka la kisasa, anaonekana akimwelezea mnunuzi mwingine aliyekuja kununua maziwa kwenye duka hili.

Bango na biashara lenye rangi ya chungwa linaonekana limeandikwa junction Forex and money remittance yaani mahali pa kubadilisha fedha na kutuma pesa pia inaonyesha nembu za huduma na kutuma pesa kama western union na RIA.

Viatu na buti mbalimbali vilivyo pangwa kwa ajili ya kuuzwa katika duka, viatu hivyo vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu vikiwa na rangi na mtindo tofauti, ikiwemo buti za rangi ya kahawia na njano, pamoja na viatu vyeupe vya kawaida, mazingira yanaonekana kuwa ya ndani kukiwa na mwanga wa kutosha unaoangazia binadamu.

Hiki ni kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali kuna nguo na vitu vimetundukiwa, meza inayoonyesha bidhaa nyingine kama vile saa na shanga, inaonekana kama soko au eneo la biashara la nje.

Bango hili lenye mwanaume mmoja na nyumba ikiwa nyuma yake linaonyesha matangazo ya bima ya nyumba ambayo watu wanaonyeshwa ili wanunue, inaonyesha kwamba lina nambari yao ya simu ya kupiga na yule ambaye autakaye mpigia ambaye anaitwa Ryan C. Smith.

Soko la matunda na mboga, ambapo muuzaji anapanga bidhaa zake. Kuna rundo la machungwa, maembe, vitunguu na matunda mengine mengi yaliopangwa kwa kuvutia. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na wazi, ikionyesha shughuli za kawaida za soko zikiendelea.

Mikono ya watu wawili inapokezana funguo za gari. Anaye pokea funguo hizi za gari amevaa koti nyeusi na blausi nyeupe. Huku huyu mwingine anaonekana amevaa suti nyeusi iliyo na mistari mieupe, akimpokeza mwenzake funguo hizi za gari.

Watu wawili wakishikana mikono, ishara ya makubaliano au salamu. Mmoja amevaa shati la rangi nyepesi na mwingine amevaa koti la bluu na anaonekana kushika funguo mkononi mwake mwingine, inaashiria kumalizana biashara.